Duka la nguo au idara ya nguo, ikionyesha safu za nguo zilizopangwa kwenye rafu mbali mbali, zikiwemo mashati, suruali, na sketi. Taa nyingi zimeangaza eneo la ununuzi, na kuna miundo ya kisasa ya dari inayoonekana.

Duka la viatu. Inaonyesha viatu mbalimbali vilivyopangwa kwenye rafu vikiwemo viatu vya kike. Pia kuna nguo zilizoning'inia kwenye rafu upande wa kulia. Viatu vimepangwa kwa utaratibu kwenye rafu nyingi na duka linaonekana kuwa na uteuzi mpana wa bidhaa.

Duka la nguo likiwa na nguo zilizopangwa kwenye pau na rafu za mbao. Kuna mimea ya ndani iliyopandwa kote dukani ikiongeza hisia ya asili na urembo. Sakafu ina vigae vyenye muundo na kuna taa ya mezani iliyo na muundo wa kipekee, pamoja na vikapu vilivyowekwa chini.

Nguo za ndani za mwanamke zikiwa zimeonyeshwa kwenye rafu. Kuna sindiria kadhaa za rangi tofauti pamoja na chupi. Nguo hizi zimepangwa kwa mtindo wa kuonyesha bidhaa katika duka.

Nguo na viatu vilivyopangwa kwenye rafu. Kuna nguo za rangi tofauti kama nyeupe, pinki na njano pamoja na viatu vya aina tofauti. Vitu hivi vyote viko kwenye rafu na vinaonyeshwa kwa ajili ya kuuzwa.

Duka la nguo lenye makoti mengi, mashati na nguo zingine zikiwa zimepangwa kwenye rafu. Kuna nguo za rangi tofauti ikiwa ni pamoja na nyekundu, nyeupe, buluu na manjano. Duka lina sakafu ya vigae na kuta za rangi nyekundu na nyeupe. Kuna pia rafu za nguo zilizopangwa kwenye ukuta wa nyuma.

Onyesho la duka la nguo, kuna mannequin nne zilizovaa nguo za kiume. Kuna mapambo mekundu na meupe chini ya mannequin . Mandhari ya nyuma, ni mambo ya ndani ya duka la nguo na rafu za nguo na meza zinaonekana.

Rundo la mashati iliyowekwa kwenye vifurushi cha plastiki. Mashati yanaonekana kuwa ya mitindo na rangi mbalimbali yakiwa yamepangwa kwa safu. Kuna pia suti zilizopangwa kwenye rafu nyuma. Zinaonyesha kwamba hii ni sehemu ya duka la nguo linalouza nguo za kiume.

Onyesho la bidhaa mbali mbali za mitindo. Kwenye rafu za juu kuna: mikoba kadhaa, viatu na mkufu. Rafu za chini zina mikoba zaidi ya aina tofauti ikiwa ni pamoja na mikoba midogo ya kushikwa mkononi na mikoba mikubwa zaidi.

Duka kuu la kuuza manguo. Kuna nguo zilizopangwa kwenye rafu na kwenye hanger .Kuna pia viatu kwenye rafu ya juu. Kuna aina mbalimbali za nguo za wanaume kama vile mashati, suruali na viatu.

Duka la nguo za wanaume. Kuna nguo zilizopangwa kwenye rafu kama vile: mashati, suruali na koti. Pia kuna viatu vya aina mbali mbali vilivyopangwa kwenye meza. Duka linaonekana kuwa safi na lenye mpangilio mzuri na taa zinaangaza vizuri.

Duka la kuuza bidhaa za mitindo, kwenye rafu za juu kuna viatu vya majukwaa na vito. Rafu za chini zina mikufu, herini, mikoba na bangili. Bidhaa hizo zimepangwa vizuri na zinaonekana kuwa za kuvutia.

Duka la nguo ambapo nguo zimepangwa kwenye upande moja wa duka. Kuna ishara iliyoandikwa nguo za watoto, kuna kibao kilichoandikwa bei ya juu zaidi kwa nguo na viatu vyote ni mia nne. Duka lina sakafu ya vigae na taa nyeupe.

Duka la nguo lenye makoti mengi yaliyopangwa kwenye rafu na kofia zilizowekwa kwenye rafu ya juu. Pia kuna nguo zingine zilizofungwa kwenye rafu ya chini. Duka linaonekana kuwa na rangi mbalimbali na kuta zimepambwa kwa rangi ya kupendeza.

Duka la nguo linalouza shati za wanaume, kuna rafu zilizojaa shati zilizokunja za rangi mbali mbali, kama vile nyeupe, njano, machungwa, nyekundu, kijani na bluu, kwenye ukuta nyuma ya rafu kuna nguo zingine zimepachikwa.

Duka la kuuza manguo ambapo kuna nguo zimepangwa kwenye rafu. Upande wa kushoto kuna rafu mbili zenye nguo za rangi mbalimbali, ikiwa ni pamoja na fulana na mashati. Upande wa kulia pia kuna rafu mbili ambazo zina nguo za rangi tofauti, ikiwa ni pamoja na fulana, mashati na suruali ya jeans . Kuna pia koti jeusi upande wa kulia.

Mwanamitindo aliyevaa gauni yenye rangi nyingi na kofia pana, aliye na miwani ya jua, amesimama karibu na onyesho la miwani zaidi. Hii inaweza kuwa ndani ya duka la nguo au duka la idara.

Duka la nguo na vifaa vya mitindo, kuna kofia kubwa ya majani, miwani na shati lenye maua mekundu na nyeupe chini yake kuna meza yenye mikoba kadhaa na vipuli upande wa kulia kuna rafu yenye kofia na viatu.

Duka kuu la nguo. Kuna rafu zilizojaa nguo za aina tofauti kama vile mashati, koti na blauzi. Nguo zimewekwa kwa mtindo mzuri na kuna picha mbili za wanaume zilizowekwa juu ya rafu. Nguo hizo zinaonekana kuwa za wanaume na kuna rangi tofauti za nguo hizo.

Eneo la duka la nguo ambapo nguo zimepangwa kwenye rafu. Kuna aina mbalimbali za nguo ikiwa ni pamoja na mashati, nguo za kike na suruali zilizopangwa kwa rangi na mitindo. Sakafu ya duka ina vigae. Kuna meza nyeusi iliyo na mifuko na kikapu chenye nguo nyingine.

Eneo la wazi, labda shamba au uwanja, lenye watu kadhaa wamesimama au wameketi, na magari yameegeshwa hapo. Kuna miti na vichaka nyuma, na anga linaonekana kuwa wazi. Watu wanaonekana kuwa katika mkusanyiko au tukio fulani nje.

Mwanaume mweusi na mwanamke mweupe wako ndani ya chumba kinachoonekana kama chumba cha maonyesho ya magari. Mwanaume amevalia suti nyeusi na shati jeupe lisilofungwa kola akishika karatasi nyeupe mkononi mwake. Mwanamke amevalia suti nyeusi na yuko karibu na mwanaume akimwangalia yeye na karatasi. Nyuma yao kuna jeupe linaloonekana wazi.

Eneo la wazi lenye miti mirefu na nyasi. Kuna magari mawili yaliyosimama, gari dogo la buluu na gari jekundu, linalofanana na pikipiki ya magurudumu matatu. Kuna watu ambao wamesimama karibu na magari hayo, mmoja akiwa amevalia koti la kijani kibichi. Kivuli kikubwa kinaonekana chini.

Eneo la mapokezi la maduka ya magari. Kuna dawati la mapozi lenye rangi ya kahawia na nyeupe na nyuma yake wamesimama watu wawili mwanamke na mwanamme aliye vaa suti. Upande wa kulia, kuna gari jeupe linaloonekana. Limeegeshwa ndani ya chumba cha maonyesho.

Magari yaliyosimama kwenye eneo lenye nyasi, labda eneo la maegesho au uwanja .Gari la kwanza upande wa kushoto ni jeupe, likifuatwa na gari jeusi katikati, na gari la blue upande wa kulia. Kuna miti na vichaka nyuma ya magari, na anga linaonekana wazi. Magari yote yanaonekana kuwa yameegeshwa kwenye nyasi .

Magari kadhaa yaliyosimama kwenye eneo la kijani, labda nyasi. Kuna mtu aliyesimama katikati ya magari haya. Gari la kwanza upande wa kushoto, ni jeusi, la pili ni buluu na la tatu upande wa kulia, ni nyeusi. Nyuma kuna miti na mimea mingine, ikionyesha mazingira ya nje. Magari yanaonekana kuwa yameegeshwa kwenye uwanja wa wazi.

Mwanaume aliyesimama karibu na gari la rangi nyekundu, ambalo linaonekana kuwa katika mchakato wa ukarabati, au urekebishaji. Mlango wa gari upande wa dereva umefunguliwa, na mwanaume huyo anaonekana akifanya kazi ndani ya gari, au kwenye mlango, labda akisafisha au kurekebisha kitu.

Gari jeusi likionekana limeegeshwa ndani ya chumba, kinachofanana na chumba cha maonyesho au duka la magari, likiwa na madirisha makubwa na mwanga hafifu nyuma. Kuna magari menginea ambayo yanaonekana kwa umbali.

Magari matatu yaliyopangwa kwenye mstari labda katika karakana au eneo la maegesho. Gari la mbele ni la rangi nyeupe, limefwatwa na gari jekundu na kisha gari lingine la rangi nyeusi au kijivu.

Eneo la wazi lenye miti na magari yaliyopakiwa. Kuna watu kadhaa wanaonekana wakisimama karibu na magari. Mandhari inaonekana kuwa ya nje, labda katika eneo la mashambani au bustani, chini ya anga ya bluu yenye mawingu machache.

Gari ambalo limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi, na nyuma yake kuna miti na magari mengine. Rangi ya gari ni ya kijivu bluu, na ina vioo vyeusi na magurudumu ya aloi. Kuna watu wanaonekana wakitembea huku wengine wamesimama kando ya magari.

Muuzaji na mteja wakishikana mikono juu ya makaratasi katika ofisi ya muuzaji wa magari. Muuzaji ni mwanaume wa kiashia, mteja ni mwanaume mweusi, wamekaa kwenye meza ambayo ina makaratasi, kalamu na simu. Nyuma yao kuna magari yameegeshwa.

Gari ndogo la rangi ya machungwa likiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye mchanga. Nyuma ya gari hilo kuna majengo yenye paa za rangi ya manjano na nyekundu. Kuna gari lingine nyekundu likiwa limeegeshwa karibu na magari mengine zaidi yanaonekana kwa umbali.

Gari jeusi lililoegeshwa katika eneo linaloonekana kama chumba cha maonyesho na lina madirisha meusi na magurudumu ya rangi ya fedha, Pia kuna gari lingine dogo linaloonekana kwa umbali. Gari hili ni kubwa na la kifahari na lina umbo la kisasa.

Gari aina ya Toyota ambayo inaonekana kuwa nyeupe ina vioo vyeusi. Gari hili limeegeshwa kwenye barabara ya lami. Kuna nyumba yenye pembe tatu, inayoonekana nyuma ya gari. Hali ya anga inaonekana kuwa ya mawingu na kuna miti michache inayoonekana upande wa kulia.

Maonyesho ya magari ambayo huonyesha aina mbalimbali za magari; ikiwa ni pamoja na magari ya dhana, magari mpya ya uzalishaji na magari ya michezo. Kuna watu wamesimama kando ya haya magari na wengine wanatembea.

Eneo la kuuzia magari mwanaume na mke wanaonekana wakizungumza na muuzaji wa magari kuna magari kadhaa yaliyoegeshwa karibu nao. Muuzaji anaweza kuwa anaeleza sifa za gari na kujadili bei na wateja.

Eneo la maegesho ya magri ambapo kuna safu kadhaa za gari mpya yaliyopangwa. Kuna watu watatu wamesimama karibu na magari wakionekana wanazungumza au kujadiliana. Mandhari inaonekana kuwa ya nje na anga limefunikwa na mawingu. Magari yaliyo mbele yana rangi tofauti ikiwa ni pamoja na bluu, nyeupe na nyekundu huku magari mengine ya rangi tofauti yakionekana nyuma.

Gari jeupe limeegeshwa kwenye eneo lililotengenezwa kwa zege. Gari linaonekana likiwa katika hali nzuri na lina magurudumu ya aloi meusi na fedha. Mandhari inaonyesha uzio wa chuma na majengo mengine nyuma labda katika eneo la mjini.

Lori kubwa la kubebea magari lenye rangi ya machungwa na limebeba magari kadhaa ya rangi tofauti kama vile meupe, mekundu, kijani na meusi. Mandhari ya nyuma yana miti na anga ya mawingu.

Mwanaume ambaye anaeza kuwa akitembea amesimama, amevaa koti refu jeusi na suruali ya jinsi ya buluu. Kuna gari njyeusi mbele yake. Kuna gari lingine dogo la rangi ya buluu upande wa kushoto. Kuna watu wawili wanaoonekana. Mandhari ina miti na nyasi.

Mwanaume aliyevalia suti akizungumza na wanandoa katika chumba cha maonyesho ya magari. Mwanamume huyo ameshikilia faili na anaonekana akiwaelezea kitu. Wanandoa hao wanasikiliza kwa makini na wanaonekana kufurahishwa na kile wanachoambiwa. Kuna magari mengine yaliyoegeshwa nyuma na jambo hili linaonyesha kuwa wako katika duka la kuuza magari.

Barabara iliyo na magari yaliyopangwa kwenye pande zote mbili. Magari yameegeshwa kwa mstari mrefu yakielekea upande mmoja. Majengo marefu yenye madirisha yanaonekana upande mmoja wa barabara.

Safu ndefu ya magari yaliyopangwa kwa umakini yakionyesha rangi mbalimbali kama vile nyeupe, nyeusi na nyekundu magari haya yamepangwa kwa wima yakionyesha wingi wao na mpangilio ulio fanywa kwa uangalifu.

Gari kubwa la aina ya Toyota lililoegeshwa kwenye nyasi. Gari hili lina rangi ya buluu iliyokolea na lina magurudumu makubwa. Pia lina sehemu ya kubeba mizigo nyuma. Mandhari ya nyuma yana miti na anga la buluu.

Gari la rangi ya fedha limepakwa nebo ya shirika au kampuni fulani upande wa mlango wa mbele. Mandhari inaonyesha milima na miti. Linaweza kuwa likipita au limeegeshwa kwenye barabara ya vumbi.

Gari ambalo lina rangi nyeusi la aina ya Mazda Demio linaonekana katika baadhi ya masoko, magari mengine yanaonekana nyuma ni pamoja na gari jeupe, lingine la rangi jikavu. Mandhari ya nyuma inaonyesha miti na watu wengine kwa umbali.

Barabara yenye shughuli nyingi, ambapo upande wa kushoto kuna maduka yaliyojaa viatu vya aina mbali mbali. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea karibu na maduka hayo, na barabarani. Kuna magari pia, yanaonekana kwa umbali.

Rundo kubwa la ndizi mbichi au migomba zikiwa zimepangwa, labda ziko katika sokoni. Pamoja na ndizi nyingine zilizoiva na bidhaa zingine zinazoonekana kwa umbali.

Soko lenye shughuli nyingi kando ya barabara likiwa na vibanda vingi vilivyoezekwa kwa mabati au vitambaa. Kuna magari, bodaboda na watu wakitembea barabarani na kati ya vibanda. Bango kubwa la matangazo linaonekana upande wa kushoto na majengo mengine yanaonekana kwa umbali, anga ni la mawingu.

Soko lenye shughuli nyingi au eneo la maduka likionekana kutoka juu. Kuna safu kadhaa za bidhaa zilizopangwa kwenye rafu zikiwemo nguo na vitu vingine vya kuuzwa. Dari inaonekana kuwa na muundo wa kipekee labda wakitambaa au nyenzo nyepesi na kuna watu wachache wanaonekana wakitembea na kufanya manunuzi.

Soko la ndani linaonyesha majengo yenye maduka mbalimbali yaliyojaa bidhaa na watu wakitembea kati ya ngazi na maeneo ya biashara. Kuna madirisha makubwa juu yanayoruhusu mwanga kuingia na muundo wa jengo unaonekana kuwa na ngazi na sehemu mbalimbali za ununuzi.

Rafu zilizojaa vitamba mbalimbali zilizokunjwa na kupangwa vizuri. Vitambaa hivi vina rangi angavu na michoro tofauti ikiwemo mifumo ya kiasili na kisasa. Kwenye moja ya rafu kuna kifaa kimoja cheupe kinachofanana na kamera au kifaa kingine cha kielektroniki. Rafu zimejazwa vitambaa nyingi na kuonyeshwa uteuzi mpana wa nguo.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi. Kuna meza zilizopangwa na bidhaa mbalimbali zikiwemo matunda na mboga. Watu wanaonekana wakitembea sokoni na baadhi ya bidhaa zimetundikwa juu. Mazingira yanaonekana kuwa ya kawaida.

Soko kubwa la ndani ambapo kuna maduka mengi yaliyopangwa katika viwango tofauti. Maduka hayo yanaonekana kuuza bidhaa mbalimbali kama vile nguo, zawadi na vitu vingine vya nyumbani. Kuna watu wanatembea na kufanya ununuzi ndani ya soko hilo. Mwanga wa asili unaingia kupitia madirisha makubwa yaliyo juu.

Duka la wazi lenye bidhaa mbalimbali zikiuzwa. Kuikiwa na anga la bluu na mawingu meupe juu. Duka hilo linaonekana kuwa na paa la bati na linaonyesha bidhaa zilizoning'inizwa kama vile shanga, mikufu na vitu vingine vya mapambo. Mbele ya duka kuna meza mbili za kuonyesha bidhaa zingine. Sakafu mbele ya duka inaonekana kuwa ya saruji au mawe.

Soko lenye bidhaa mbalimbali za kuuza. Tunaona rundo la ndizi zilizoning'inia, mifuko iliyojaa nyanya na karoti, mahindi mabichi yaliyopangwa na bidhaa nyingine za dukani kama vile viazi na labda nyama au samaki. Watu wanaonekana nyuma wakionyesha shughuli za soko.

Soko au kibanda kinachouza viatu. Viatu hivi vimetundikwa kwa safu nyingi vikionyesha rangi na miundo mbalimbali. Kuna meza chini ya viatu hivi na upande wa kushoto mtu anaonekana akisimama karibu na kibanda hicho. Mazingira yanaonekana kuwa ya soko la wazi au eneo la biashara.

Chumba ambacho kimejaa kazi za sanaa na ufundi wa mikono. Kuta zimefunikwa na picha nyingi zenye rangi mbalimbali na mitindo tofauti. Pia kuna bidhaa za ufundi zilizoning'inia na kuwekwa kwenye meza kama vile shanga, vinyago vidogo na vitambaa vilivyokunjwa.

Soko la wazi lenye bidhaa mbalimbali za Kiafrika. Kuna nguo zenye rangi nyingi zilizo ninginia na chini yake kuna bidhaa nyingi za ufundi, kama vile sanamu za mbao, vinyago na vitu vingine vya mapambo. Pia kuna vitu vingine vinavyofanana na kuku au ndege vilivyopangwa ardhini. Mazingira yanaonekana kuwa na shughuli nyingi na kuna watu wachache wanaoonekana kwa umbali.

Duka abalo lina bidhaa mbalimbali zikiwemo sanaa, ufundi na vitu vya mapambo. Kuna meza iliyojaa bidhaa kama vikombe na vitu vingine vya nyumbani upande wa kushoto na upande wa kulia kuna vitu vingi vilivyopangwa kwenye rafu na meza ikiwemo vito na vitu vingine vidogo.

Soko la viungo likionyesha aina mbali mbali za viungo vilivyo pangwa kwenye vyombo na muuzaji akiwa amesimama nyuma ya meza kuna watu kadhaa wanao onekana wakiendeleza shughuli mbali mbali katika eneo hili.

Mkusanyiko wa mapambo ya kimaasai, yakiwemo shanga za rangi mbalimbali, vikuku na hereni. Mapambo haya yamepangwa kwenye kitambaa na mkono wa mtu unaonekana ukishika moja ya shanga. Mapambo haya ni ya asili ya kabila ya maasai na hutumiwa kwa ajili ya mapambo na sherehe.

Soko lenye watu wengi na migomba migomba mingi ya ndizi iliyojaa kwenye makasha ya mbao. Watu wamekusanyika kwenye soko wakiuza na kununua bidhaa. Migomba ya ndizi imepangwa vizuri kwenye makasha ikionyesha wingi wa mazao katika soko hilo. Kuna pia watu wengi wakiwa wamevalia nguo za rangi tofauti wakitembea wakifanya biashara.

Soko lenye shughuli nyingi. Kuna nguo nyingi zilizofunikwa kwenye meza na maduka yaliyopangwa kando ya njia nyembamba. Watu wanaonekana wakitembea kati ya nguo hizo na kuna nguo zaidi zilizopachikwa juu. Mazingira yanaonekana kuwa ya kawaida na ya mitaani na mandhari ya soko lenye shughuli nyingi.

Soko lenye shughuli nyingi, labda mchana. Kuna majengo kadhaa nyuma na vibanda vya wazi, vilivyopangwa kando ya barabara. Bidhaa mbali mbali vinaonekana kuuzwa katika vibanda hivyo. Watu wachache wanonekana wakitembea au wakifanya shughuli zao sokoni. Katika sehemu ya mbele, kuna muundo fulani wa chuma unaofanana na sehemu ya gari au troli, labda ikitumika kusafirisha bidhaa.

Soko lenye watu wengi wakifanya biashara. Watu wanaonekana wakitembea na kununua bidhaa mbalimbali. Huku wengine wakiwa wamekaa na kuuza mazao kama matunda na mboga. Kuna mazingira ya msongamano na shughuli za kibiashara zinaendelea.

Soko lenye shughuli nyingi. Linaonekana kuwa na maduka mengi, baadhi yakiwa na paa zilizofunikwa na bidhaa mbalimbali zikiuzwa. Kuna watu wanaoonekana wakitembea na kufanya biashara sokoni. Juu kuna nguo zilizoning'inizwa na vitu vingine vya kuuzwa na chini kuna bidhaa zilizopangwa ardhini au kwenye meza.

Rundo la viatu vya aina mbali mbali. Bei ya viatu hivi ni shilingi mia tatu. Soko hili inaweza kuwa soko la wazi linalojulikana kwa kuwa na bidhaa mbali mbali kama vile matunda, mboga na nguo na viatu pia.

Duka dogo au kibanda kilichojaa bidhaa mbalimbali. Kuna shanga ndefu nyeupe zilizoning'inia upande mmoja na ukutani kuna mifuko na vitu vingine vilivyopangwa. Juu ya meza kuna vitu kama vile minyororo na mapambo mengine. Eneo hilo linaonekana kuwa soko au sehemu ya biashara ndogo labda katika eneo la wazi na bidhaa zilizo zinaashiria uuzaji wa vito, mapambo na bidhaa za kitalii.

Soko lenye bidhaa mbalimbali zikiwa zimepangwa kwenye rafu. Kuna mikoba, nguo, kofia na bidhaa nyingine za kienyeji. Watu wawili wamekaa na kuzungumuza. Huku wengine wakipita karibu. Soko hili linaonekana kuwa na shughuli nyingi na bidhaa nyingi za kuchagua.

Soko la wazi lenye bidhaa mbalimbali hasa viatu. Kuna meza iliyojaa viatu vilivyopangwa kwa wingi na ishara ya bei inayoonyesha mia mbili. Pia kuna namba mbili inaonekana labda ni sehemu ya nambari ya bidhaa au tarehe.

Soko la wazi na bidhaa mbalimbali zikiuzwa. Kuna meza zilizojaa vinyago vya wanyama, vikuku na bidhaa zingine za kitalii. Watu wanaonekana wakitembea na kuangalia bidhaa hizo. Rangi za bidhaa ni za kuvutia na zinaonyesha utamaduni wa kiafrika.

Mahema mengi ambapo bidhaa kama vile uchoraji, nguo, vinyago na bidhaa zingine za kitamaduni huuzwa. Uchoraji mingi unaonyesha wanyama wa porini kama vile simba na tembo. Nguo zina rangi angavu na miundo ya kipekee. Soko hili ni mahali pazuri pa kupata zawadi na kumbukumbu za safari nchini.

Mkusanyiko mkubwa wa rekodi zilizopangwa katika nafasi iliyojaa lakini yenye kuvutia. Kuna gramafoni ya zamani yenye tarumbeta kubwa, ikionyesha wazi enzi ya muziki wa analogi.

Soko kubwa lililojaa vitunguu. Kuna rundo kubwa la vitunguu vilivyowekwa kwenye magunia mekundu. Watu kadhaa wanaonekana wakifanya kazi sokoni, wengine wakipanga vitunguu na wengine wakitembea huku na huku. Mandhari ya nyuma inaonyesha majengo mengine na watu ikionyesha kuwa soko liko katika eneo lenye shughuli nyingi.

Eneo la wazi, lenye shughuli nyingi, labda soko au kituo cha mabasi, chini ya anga yenye mawingu meupe na ya bluu. Kuna bango kubwa la matangazo upande wa kushoto. Nguzo ya taa iliyowima inaonekana katikati, na nguzo za umeme za waya zinaonekana upande wa kulia.

Soko lenye shughuli nyingi. Kuna safu za maduka yanayouza matunda na mboga mbalimbali. Upande mmoja, kuna machungwa, maembe, na ndizi zilizopangwa kwa wingi. Upande mwingine, kuna nyanya nyekundu, mboga za majani, na bidhaa zingine. Mandhari ya soko yanaonekana kuwa ya kawaida, na labda liko wazi au chini ya paa lililofunikiwa. Watu wanaweza kuonekana wakipita kwenye njia ya katikati, ingawa hawako katika umakini mkuu.

Soko lenye mboga nyingi za majani zilipangwa rundo kubwa. Inaonekana kama soko lenye shughuli nyingi na watu wengi wanafanya biashara. Mboga hizo zina rangi ya kijani kibichi na zinaonekana kuwa safi. Mandhari yote yanaonyesha mazingira ya soko lenye shughuli na bidhaa nyingi za kilimo.

Soko la kimaasai ambapo wauzaji huuza bidhaa zao kama vile shanga, vikuku, nguo na bidhaa zingine za kiasili. Kuna stendi zilizojaa shanga za rangi mbalimbali vikuku vilivyopangwa na nguo zikiwa zimeanikwa. Pia kuna wateja na wauzaji wengine wakifanya biashara.

Meza iliyojaa samaki waliokaushwa labda kwa ajili ya kuuzwa sokoni, aina mbali mbali za samaki zinaonekana wakiwemo samaki wakubwa na wadogo. Samaki wamepangwa kwa wingi juu ya meza na wengine wakiwa wamegeuzwa upande mmoja na wengine upande mwingine ili kuonyesha pande zote za samaki .Rangi ya samaki ni ya kahawia iliokolea.

Soko lenye bidhaa mbalimbali ikiwa ni pamoja na mayai yaliyopangwa kwenye makaratasi ya rangi, ndizi zilizofungwa kwenye matunda na bidhaa nyingine kama vile viazi vikuu na vitunguu. Kuna pia nguo za rangi tofauti na mifuko iliyowekwa juu ya bidhaa. Soko hili linaonekana kuwa na shughuli nyingi na bidhaa zimepangwa vizuri.

Soko lenye mboga mbalimbali kuna matango, nyanya, viazi, pilipili hoho za kijani na avocado . Soko hili linaonekana kuwa bidhaa nyingi za shambani na bei inaweza kuwa nafuu. Mandhari inaonyesha shughuli za kawaida za soko ambapo watu huuza na kununua bidhaa za chakula.

Muuzaji wa maua akiwa ameketi kando ya barabara akiuza maua mbalimbali kama vile waridi, alizeti na maua mengine ya rangi tofauti. Maua haya yamepangwa kwenye ndoo na vikapu ya rangi tofauti. Kuna magari kadhaa yameegeshwa nyuma yake na barabara inaonekana kuwa ya kawaida.

Rundo la viatu vilivyopangwa kwenye rafu na sakafu. Viatu vingi vinaonekana kuwa vya mitumba na kuna rangi na mitindo mbalimbali. Baadhi ya viatu vimepangwa kwa jozi huku vingine vikiwa vimetawanyika. Kuna pia nguo na vitu vingine vilivyowekwa kwa umakini kwenye rafu.

Duka kuu la viatu lenye rangi ya zambarau. Kuna rafu zilizojaa viatu vya aina mbali mbali kutoka kwa viatu vya michezo hadi buti. Pia kuna mtu aliyevalia shati la buluu anayetembea karibu na duka.

Soko la maua ambapo kuna hema la kijana kibichi na maua mengi yaliyopangwa kwa ajili ya kuuzwa. Watu wamekusanyika kuzunguka hema na kuna viti vya plastiki vya bluu. Maua yamepangwa katika ndoo na vyombo mbali mbali. Kuna majani ya maua yaliyotawanyika chini.

Soko ambapo watu huuza na kununua bidhaa mbali mbali. Kuna watu wengi wakitembea na kukaa. Wengine wakiuza bidhaa kama vile: shanga, nguo na sanamu za mbao. Eneo hilo linaonekana kuwa na paa la bati na kuna bidhaa nyingine zilizopangwa chini na kwenye meza. Kuna aina mbali mbali za bidhaa zinazouzwa kutoka kwa mapambo, hadi nguo na vitu vya nyumbani.

Soko lenye shughuli nyingi. Kuna watu wengi wanatembea na kufanya biashara. Kuna vibanda vingi vilivyojaa bidhaa mbalimbali kama vile nguo za rangi, vitambaa, mifuko na sanamu za mbao. Upande mmoja wa soko kuna rundo la nguo zilizopangwa kwa mistari zinaonekana kuwa mpya na tayari kuuzwa. Nguo hizi zina rangi angavu na mitindo tofauti zinazovutia macho.

Soko lenye shughuli nyingi labda soko la jumla lililojaa watu na bidhaa mbalimbali. Miganda ya ndizi mbivu na mbichi zilizopangwa kwenye vibanda vya mbao zinaonekana. Kuna watu wengi sokoni, wengine wakiwa wamesimama na wengine wakihudumia biashara zao. Mandhari ya soko yanaonekana kuwa ya kawaida, yenye paa kubwa lililoezekwa kwa bati na nguzo za zege

Mkusanyiko wa vikuku na shanga za kimaasai. Vikuku hivi vimetengenezwa kwa shanga ndogo ngogo za rangi mbalimbali ikiwemo nyekundu , nyeusi , kijani na nyeupe. Baadhi ya vikuku vina maandishi Kenya. Vikuku hivi huuzwa katika masoko ya kimaasai kama kumbukumbu au mapambo.

Soko ambalo lina shughuli nyingi. Kuna watu wengi wanafanya biashara, wengine wakiuza na wengine wakinunua bidhaa kama vile vitunguu na mboga. Kuna Lori lililofunikwa na turubai la bluu. Na majengo ya ghorofa yanayoonekana nyuma. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya mawingu.

Rundo la nguo zilizotawanyika zikiwa na rangi na mitindo tofauti. Baadhi ya nguo zimekusanywa chini. Kuna miti mirefu, labda nguzo iliyopita katikati ya rundo la nguo. Mandhari yote yanaonekana kuwa ya fujo na yasiyo na mpangilio.

Soko lenye ghorofa mbili. Ghorofa ya chini inaonekana kuwa na bidhaa mbalimbali kama vile mboga na matunda na watu wengi wanaofanya biashara. Ghorofa ya juu inaonekana kuwa na nafasi wazi na watu wachache wakitembea. Safu za soko zina rangi nyekundu na nyeupe na taa zinaonekana kuwa nzuri.

Jengo kubwa lenye rangi ya majano katikati likiwa na madirisha mengi madogo meusi. Kushoto kwake, kuna jengo lingine la ghoroa lenye rangi nyeupe na kijivu na kulia kwake kuna jengo lingine lenye rangi ya buluu. Majengo haya yamesimama juu ya ukuta mfupi wa mawe na mbele yake kuna eneo kubwa la nyasi kavu.

Nyumba za kisasa zinaonekana kuwa nyumba za ghorofa mbili, zenye rangi ya manjano na kijivu. Zikiwa zimejengwa ndani ya jamii iliyo na uzio. Kuna barabara iliyopigwa lami na mimea ya kijani kibichi iliyopandwa karibu na nyumba hizo.

Nyumba kubwa kuna bwawa la kuokelea lenye maji ya bluu na karibu na bwawa kuna eneo la kupumzikia lenye mwavuli na viti vya kuekemea. Nyumba inaonekana kuwa na usanifu wa kufutia na mazingira yamepambwa vizuri kwa miti na mimea mingine jini ya angaa safi ya bluu.

Jengo refu la kisasa limesimama wima chini ya anga ya buluu lililojaa mawingu meupe mbele ya jengo hilo kuna miti na mimea mingi ya kijani kibichi waya za umeme zinaonekana zikivuka anga juu ya jengo.

Mandhari ya kijijini au kitongoji chenye majengo kadhaa yaliyoonekana nyuma ya eneo la wazi la nyasi kavu. Majengo hayo yana paa zenye rangi tofauti na baadhi yanaonekana kuwa na mifumo ya sola kwenye paa. Anga lina mawingu meupe yaliyotawanyika.

Nyumba ya kisasa iliyo na paa la kijivu na kuta za rangi tofauti. Ina madirisha makubwa yenye vioo vinavyoakisi anga la bluu na mawingu meupe. Mbele ya nyumba kuna eneo la wazi labda bustani au uwanja.

Jengo la ghorofa lenye rangi nyeupe na nyekundu na lenye balcony kadhaa na madirisha. Jengo hili linaonekana kuwa katika eneo la mji kwani kuna nyaya za umeme zinazoonekana pembeni.

Mandhari ya mji mkuu, ikiwa na majengo marefu na miundo mbalimbali. Kuna anga la mawingu na nyumba za ghorofa za chini mbele. Mandhari hii inaonyesha mchanganyiko wa maendeleo ya mjini na maeneo ya makazi.

Haya ni mandhari ya nje, na anga ni la buluu. Kuna eneo kubwa la nyasi kavu, labda shamba au eneo wazi. Kuna nguzo mbili za mbao zilizosimama zikionyesha labda mpaka au uzio. Mbali kidogo kuna majengo tofauti, na baadhi yanaonekana kama nyumba na mengine kama majengo ya kibiashara.

Jengo refu la ofisi lenye ghorofa nyingi. Jengo hili linaonekana kuwa la kisasa na lina madirisha mengi ya kioo na balkoni. Jengo hili linaweza kuwa na ofisi za kibiashara.

Hili linaweza kuwa jengo la makaazi la ghorofa nyingi lenye bwawa la kuogelea mbele yake. Jengo hili lina rangi nyeupe na paa nyekundu. Kuna majani ya kijani na miti karibu na bwawa hili.

Jengo la kisasa la ghorofa linaonekana kuwa katika mazingira ya utulivu na miti kadhaa. Jengo hili linawakilisha maisha ya kifahari na ya kisasa. Mandhari yanaonekana ni ya mchana.

Majengo mawili ya kitamaduni, labda yakiwa hoteli au nyumba za wageni, zilizojengwa kwa mtindo wa kiafrika. Mbele ya majengo, kuna rundo la vifaa vya ujenzi. Labda ni mbao au mawe, ambayo yanaweza kuwa yanatumika kwa ukarabati wa ujenzi. Anga ni la bluu, na inaonekana kuna hali ya hewa nzuri.

Majengo meupe ya kisasa, yenye paa bapa na madirisha makubwa yanaonekana, kuna mimea mingi ya kijani kibichi na nyekundu iliopandwa mbele ya majengo, njia iliotengenezwa kwa mawe inaelekea kwenye majengo hayo, anga ni la buluu na hakuna mawingu.

Jengo refu la ghorofa lenye rangi ya samawati ambalo bado halijakamilika. Kuna nyumba ndogo zenye paa nyekundu karibu na jengo hilo, na ukuta wa matofali unaonekana pia. Sehemu ya chini inaonyesha ardhi iliyokauka na nyasi kavu.

Mandhari ya nje ambapo kuna nyumba kadhaa zilizojengwa, zilizo na maumbo na ukubwa tofauti. Zingine zikiwa na ghorofa moja na zingine mbili. Zimezungukwa na uzio wa mawe na kuna eneo kubwa la nyasi kavu mbele yao. Mandhari yote yanaonekana kuwa ya kawaida na ya amani, labda eneo la makazi.

Nyumba ambayo ina muundo wa kisasa na lina eneo kubwa la nje linalofaa kwa shughuli mbalimbali. Ina ukuta wa mawe na paa jekundu na pia ina bustani ndogo iliyo na vichaka vizuri. Nyumba hii inapatikana katika eneo tulivu na linafaa kwa familia au watu wanaotafuta makazi ya amani.

Majengo ya ghorofa kadhaa, ambayo yanaonekana kuwa bado yako katika hatua za ujenzi. Majengo haya yanaonekana kuwa na muundo wa kisasa na yana madirisha mengi. Mtu anaonekana akifanya kazi juu ya moja ya majengo, ambayo inaashiria kuwa bado ujenzi unaendelea.

Majengo kadhaa ikiwa ni pamoja na majengo yenye rangi ya njano na nyeupe pamoja na gari nyeupe mbele. Kuna pia eneo la nyasi kavu na miti michache. Anga ni ya buluu yenye mawingu machache.

Jengo la ghorofa mbili ambalo bado halijakamilika. Jengo hili limejengwa kwa vitalu vya saruji na linaonekana kuwa ukuta wa chini umepakwa rangi ya kijani. Dirisha zake bado hajizawekwa na chuma cha ujenzi kinaonekana kikiwa kimechomoza kutoka juu ya ukuta.

Jengo kubwa lenye ghorofa kadhaa, labda ni ofisi au makaazi. Liko katika eneo lenye ardhi kavu na nyasi. Anga ni la buluu na mawingu machache. Barabara ya undogo unaonekana pia.

Jengo la gorofa tatu na muundo wa kisasa, labda nyumba ya familia au makazi ya gorofa, ina dirisha kubwa na milango ya kuteleza kwenye gorofa ya kwanza. Ukuta wa nje umepakwa rangi ya kahawia na kuna maegesho ya gari mbele. Pia kuna pikipiki iliyopakiwa upande wa kulia.

Jengo refu la gorofa nyingi lina madirisha mengi ya rangi ya samawati. Jengo hili linaonekana kuwa na matuta mengi na liko katika mazingira ya mjini ambapo majengo mengine yanaweza kuonekana kwa umbali. Anga ni ya bluu na kuna mawingu machache.

Nyumba nzuri yenye paa la rangi ya waridi na kuta nyeupe ina madirisha meusi na balkoni yenye reli nyeusi. Kuna pia uzio wa mawe na vichaka vya kijani mbele ya nyumba. Hii inaonyesha makazi ya kifahari na ya kisasa.

Nyumba kubwa yenye paa jekundu, kuta za rangi ya udongo, na madirisha yenye rangi ya samawati. Kuna dirisha kubwa kwa upande wa kushoto wa nyumba. Mandhari ya nje yana nyasi kijani kibichi, miti na maua madogo.

Sehemu ya ndani ya duka ambapo kuna rafu zilizojaa viombo vya plastiki, vyeye bidhaa mbalimbali kama vile kunde na nafaka. Kuna pia viombo vya chakula vilivyofungashwa tayari. Eneo hilo linaonekana kuwa sehemu ya soko kubwa ambapo wateja wanaweza kununua bidhaa za chakula.

Eneo la maduka makuu lililo na bidhaa za kikampuni. Linaonekana kuwa na tikitimaji, mapapai na matunda mengine. Mandhari ya jumla ni ya duka kubwa lenye taa nzuri na rafu zilizojaa bidhaa.

Safu ya vyombo vya plastiki virevu. Vilivyo jaa vyakula vingi kama vile karanga, nafaka, na vitu vingine vya kavu. Chini ya vyombo hizi kuna mifumo ya kutoa bithaa. Na chini yake, kuna vyombo vingine vya chini, vilivyo wazi, vilivyo jaa vitu kama vile peremende nyekundu, au matunda yaliyokaushwa. Mtu anaonekana akishika moja wapo ya mifumo ya kutoa bidhaa.

Duka kubwa la rejareja lenye sehemu mbali mbali. Mbele, kuna sehemu ya matunda na mboga, ikiwa na ndizi, maparachichi, na mazao mengine yaliyopangwa kwenye makreti na ndoo. Watu wachache wanonekana wakitembea ndani ya duka, na rafu zimejaa bidhaa zinazoonekana nyuma.

Duka kubwa ambapo kuna rafu ndefu zilizojazwa bidhaa mbalimbali pande zote mbili za njia. Mtu mmoja anaonekana akisukuma toroli la ununuzi katikati ya njia hiyo akipitia kati ya bidhaa zilizopangwa vizuri kwenye rafu. Baadhi ya alama za bei au matangazo zinaweza kuonekana zikining'inia kutoka dari.

Ndani ya duka au soko, labda la samaki au la vyakula vingine, lenye taa za kisasa na friji za kuonyeshea bidhaa. Kuna watu wachache ndani na bidhaa zimepangwa vizuri kwenye friji na meza za kuonyeshea.

Duka la vyakula, ambalo linaonyesha sehemu ya matunda na mboga. Tunaweza kuona chungu za nyanya, zilizopangwa vizuri kwenye vibweta vya mbao na vikapu pamoja na vitunguu au mboga zingine za zambarau, zilizowekwa kwenye vikapu. Nyuma, kuna rafu na bidhaa zingine za duka. Na pia kile kinachoonekana kuwa mabwawa ya samaki, au vifaa vingine vya majini. Sakafu inaonekana kuwa ya mbao.

Rafu za bidhaa katika duka kubwa, ambapo tunaweza kuona bidhaa kama vile dawa za kuzuia baridi na mafua kutoka dettol , na pia bidhaa nyingine za kimsingi. Kuna pia tangazo linasema, linda familia yako kutoka kwa virusi vya baridi na mafua.

Rafu za bidhaa katika duka kubwa, zikiwa zimejaa aina mbalimbali za vyakula na bidhaa za nyumbani. Rafu zinaonekana kuwa na bidhaa kama vile juice , vinywaji na vitu vingine vya chakula. Kuna pia rafu za bidhaa za nyumbani zinazoonekana mbali kidogo.

Ndani ya duka kubwa au maduka makubwa ikionyesha njia ndefu zikiwa zimejaa bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwenye rafu, bidhaa hizo ni pamoja na vyakula, vinywaji na bidhaa nyingine za matumizi ya nyumbani ,njia hizo zinaonekana kuwa safi na zimetulia zikiwa na taa za mraba kwenye gari zikitoa mwanga.

Duka kubwa lenye rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali za nyumbani na za plastiki zikiwemo ndoo, bakuli na vyombo vya kuhifadhia chakula vya rangi mbalimbali. Kuna mtu anayeonekana akichagua bidhaa kutoka kwenye rafu ya juu upande wa kulia na gari la ununuzi liko karibu naye. Sakafu inaonekana safi na kuna mwanga wa kutosha.

Keki mbalimbali zilizopangwa katika jokofu la kuonyesha. Keki hizi zimepangwa Kwa ustadi kwenye rafu tofauti ndani ya jokofu na kuonyesha rangi zao nzuri na maumbo tofauti. Eneo hili linaonekana kuwa kama duka la keki ambapo wateja wanaweza kuchagua na kununua keki wanazopenda.

Rafu za bidhaa katika duka kubwa zikiwa zimejaa aina mbalimbali za bidhaa kama vile nafaka, biskuti na vitu vingine. Rafu zimepangwa kwa safu wima, na kila rafu ina bidhaa tofauti. Kuna njia ya kupita upande wa kushoto wa rafu.

Rafu za bidhaa katika duka kubwa, kwenye rafu, kuna bidhaa mbalimbali kama vile, maziwa, sabuni na bidhaa zingine za nyumbani na usafi. Juu ya rafu kuna vibao vyenye majina ya bidhaa na bei zake. Mandhari ni duka kubwa lenye rafu zilizopangwa vizuri, taa angavu na bidhaa nyingi.

Mhudumu mmoja mwanamke anatembea kwenye njia ya maduka makubwa. Upande mmoja wa njia hio kuna friji kubwa yenye vinywaji baridi kama vile: maziwa na juisi . Upande mwingine kuna rafu zilizojaa chupa za soda .

Duka kuu la quickmart lenye rangi nyekundu na nyeusi. Juu ya duka kuna maandishi, quickmart, kwa herufi kubwa nyekundu. Mbele ya duka kuna maegesho ya magari yenye kizuizi cha njano na mimea midogo. Pia kuna mkokoteni wa ununuzi ulioegeshwa.

Rafu ya nyama katika duka la nyama. Kuna aina mbalimbali za nyama zilizopangwa kwenye rafu ikiwemo nyama ya ng’ombe, kuku, kondoo. Nyama zimefungwa kwenye vifurushi vya plastiki na kuekwa lebo za bei. Duka la nyama linaonekana kuwa safi na liliopangwa vizuri na nyama inaonekana kuwa safi na ya ubora.

Rafu katika duka kubwa zilizojaa bidhaa mbalimbali ikiwa ni pamoja na vipako, asali, maziwa na bidhaa zinginezo. Bei za bidhaa pia zinaonyeshwa kwenye vibao vya bei. Watu wanaonekana wakifanya manunuzi ndani ya duka hilo.

Rafu za maduka makubwa zilizopangwa na bidhaa mbalimbali kama vile mafuta ya kupikia, michuzi, na vyakula vilivyowekwa kwenye makopo. Bei ya bidhaa kama hizi zinaweza kuwa dhabiti hadi mwisho wa mwaka.

Duka kuu ambalo linauza bidhaa mbalimbali kama vile matunda, yakiwemo parachichi na matikiti maji yaliyopangwa kwenye meza. Bei za matunda haya pia zinaonyeshwa. Kwa mfano matikiti maji yanauzwa kwa shilingi sabini na tisa, na parachichi kwa shilingi mia moja, thelathini na nane.

Rafu ya viatu iliyojaa aina mbalimbali za viatu. Juu kabisa kuna viatu vyeusi, vyeupe na bluu. Katikati kuna viatu vyeupe, zambarau na nyekundu. Chini kuna viatu vyeusi na vyeupe.

Madhari ya ndani ya duka kubwa likiwa na rafu zilizopangiliwa bidhaa mbali mbali. Wafanyakazi wa duka na matangazo ya bei. Mandhari hii ni ya kawaida katika maduka makubwa mengi. Sakafu ni ya vigae na ina rangi nyeupe.

Rafu refu za bidhaa katika duka kubwa zikiwa na bidhaa mbalimbali zilizopangwa kutoka juu kwenda chini. Juu ya rafu kuna bango lilioandikwa, linalotoa maelezo ya bidhaa zilipo kwenye rafu hizo. Duka linaonekana kuwa safi na liliopangwa vizuri.

Ndani ya duka kubwa, watu wengi wanafanya manunuzi na kuna rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali kama vile chipsi. Taa zimewashwa na zinaangaza vizuri ndani ya duka. Sakafu imefunikwa kwa vigae vya rangi ya kijivu na kuna njia nyingi za kupita kati ya rafu.

Njia ya kupita katika duka kubwa .Kuna rafu zilizopangwa na bidhaa na wateja wengine wanaonekana nyuma. Nambari kumi inaonekana kwenye bango labda ikionyesha nambari ya njia au ofa.